Mwanamke amejifunga leso na amevaa koti ya blue akiingia kwenye duka Kieni Dairy Products Limited, ambayo ni duka la maziwa.

Jengo lililopakwa rangi nyeupe na kijani lina milango mitatu ya maduka. Nje ya maduka hayo kuna wachuuzi wakuuza matunda, kama ndizi na watermelon . Mbele yake kuna barabara kuu inayopita gari na tuk tuk.